Naona wanaume kadhaa wakiwa wamevalia suti huku wengine wakiwa na kanzu na kofia za waislamu. Wamesimama mbele ya stedi iliyoandikwa ODM ambayo imejaa microphone . Huu unaonekana wazi kuwa mkutano na waandishi wa habari.

Watu wanne wamekaa kwenye meza wakiwa wamevalia barakoa na kila mmoja ana kompyuta mbele yake. Nyuma yao kuna bango kubwa lililoandikwa huduma Kenya likiashiria shughuli wanazofanya. Wanaonekana wamejikita kwenye kazi zao labda wanatoa huduma kwa umma.

Mwanariadha amevaa jezi iliyoandikwa Kipchirchir na inaonekana anafanya kuruka juu high jump . Michezo hasa inaposhirikisha wanariadha maarufu kama huyu, huweza kuvutia watalii na wawekezaji kutoka nje na hivyo kuingiza fedha za kigeni nchini kupitia utalii na biashara zinazohusiana.

Uwanja umejaa shamrashamra, mashabiki wanashangilia kwa nguvu wakitazama mechi ya kusisimua. Wengine wamesimama wamezama kabisa kwenye mchezo huku wengine wameketi kwa starehe wakifurahia kila dakika. Naona furaha kwenye nyuso zao, tabasamu pana, macho yakifuatilia matukio. Mashabiki wachache wanapuliza vuvuzela zao kwa hamasa, kila mtu anaonekana mwenye furaha tele wakisherehekea msisimuko wa mchezo pamoja.

Picha hii inaonyesha wanawake watatu wakicheza mchezo unaoonekana kuwa wa mpira wa wavu au voliboli. Wameruka juu sana angani. Jezi zao zimeandikwa namba kumi na tano, sita, na mbili. Kati ya mchezaji mmoja na wachezaji wawili upande wa pili, kuna wavu au neti wa mchezo.

Picha hii inaonyesha watu wenye furaha. Mmoja wao ni jaji mkuu Martha Koome. Yeye na mwanaume mwingine wanashikilia karatasi, huku wakiionyesha kwenye kamera, wote wakitabasamu kwa furaha.

Wanaume watano wanacheza mpira wa mguu. Wanne kati yao wamevaa jezi ya njano wakionekana kama timu moja. Yule mwenye mpira amevaa jezi nyekundu kabisa akijaribu kuwapita wengine. Nyuma yake kwa umbali unaweza kuona mashabiki wakifuatilia mchezo.

Mwanaume ameshikilia mikrofoni amevalia suti nadhifu, amesimama juu ya jukwaa la kioo. Nyuma yake kuna bango kubwa lenye maandishi Milimani High Court Civil Division.